Jumba hili ni la shule ambapo watoto wanapata nafasi ya kuelimika ili wakuwe na maisha bora ya kujitegemea wakiwa watu wazima.